Mahali pa kuhifadhi ng'ombe wa maziwa. Wakulima wanafanya kazi ya kuwakama ng'ombe huku wengine wamesimama wakitazama. Kila ng'ombe na sehemu yake, kila mtu na ndoo zake ambazo anatumia kukama ng'ombe.